Chupa ya sampuli ya mkojo yenye lebo, Urine Sample Infection Microbiology inaashiria uchunguzi wa maambukizi ya mfumo wa mkojo. Pembeni kuna dawa za rangi nyekundu na matunda aina ya blue berries ambayo yanaweza kuhusishwa na matibabu ya maambukizi kwa njia ya mkojo kwa njia ya lishe au virutubisho vya asili.

Daktari wa meno aliyevalia mavazi kamili pamoja na muuguzi wako katika chumba wakimhudumia mgonjwa hospitalini. Afya yako ni muhimu. Hivyo chukua tahadhari kila mara unapotembelea vituo vya afya.

Wahudumu wa afya wamevaa mavazi meupe na barakoa wakitoa huduma ya afya kwa wagonjwa ndani ya chumba kidogo chenye kuta za rangi ya udongo. Kuna mgonjwa anayehudumiwa kwenye kiti huku wengine wakisubiri huduma zao. Meza iliyo katikati ina vifaa vya matibabu na mazingira yanaonyesha kuwa hii ni kambi ya matibabu au kliniki ya muda katika eneo la kijiji.

Moto mkubwa unasambaa kwa kasi kwenye eneo lenye miti huenda ni msituni. Hali hii inaashiria janga la moto wa porini linaloweza kuharibu mazingira, kuua wanyama na kuhatarisha maisha ya watu. Hali ya moshi ni nzito ikionyesha hatari ya kiafya na kimazingira.

Tangazo hili linauza dawa ya kichwa iitwayo Siha Headache Solution, inadai kutibu na kumaliza matatizo ya kuuma kichwa, matatizo ya kupoteza fahamu, matatizo ya kipande uso na kizunguzungu cha mara kwa mara. Dawa hii inayotajwa kuwa na matokeo ya haraka, inatolewa na Daktari Ismail, nambari ya wasiliano ikionyeshwa.

Dawa hii ni Wellvita Iron Chelate, virubitisho venye chuma kwa wingi ambavyo husaidia kupunguza uchovu na hali ya kulegea mwilini, kusaidia utengenezaji wa chembe nyekundu za damu. Ina capsuli sitini, haina sukari iliongezwa na inakuja kwa mfumo wa kumeza. Inafaa kwa watu wenye upungufu wa damu na walio na viwango vya chini cha chuma mwilini.

Tunavyoona ni wataamu wa afya waliovaa mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya maambukizi wakishughulikia mwili wa mtu aliyefariki labda kutokana na ugonjwa hatari wa ebola. Wako katika mazingira ya kijijini na gari nyekundu ya wazi inatumika kusafirisha mwili huu.

Hii ni taswira ya chombo cha kuosha mikono ambacho kina tanki la maji la plastiki lililo juu, sinki ya plastiki katikati na ndoo ya kuchukua maji lililo chini. Pia kuna sabuni kwenye dispenser upande wa kushoto wa picha. Mfumo huu unasaidia katika kuzuia maambukizi kwa kuwezesha watu kuosha mikono kwa urahisi hasa maeneo ya umma au mashule.

Hii ni darasa yenye shughuli ya kielimu ambapo wanafunzi wamepewa vipeperushi vinavyonekana kuwa vya elimu ya afya au mazingira. Mwalimu anawaelekeza kwa umakini na mwalimu ameshikilia nyenzo zao akifuatilia somo kwa makini. Hii inaonyesha umuhimu wa elimu shuleni na ushirikiano kati ya walimu na wanafunzi.

Zilizo chupa ndogondogo za glasi zenye mfuniko wa chuma. Zimetumwa na zimejazwa unga wa rangi ya kahawia au krimu. Hizi ni chupa zinazotumika kuhifadhi dawa, virutubisho vya mitishamba au unga za wa dawa maalum kwa matumizi ya kiafya au kibiashara. Zimetunzwa vizuri kwa matumizi mbalimbali.

Tunaona meza nyekundu iliyojaa chupa mbalimbali za dawa, mafuta na virutubisho. Pembeni kuna viti na magazeti au vitabu vinavyoweza kuwa vya elimu ya afya. Huu huenda ni mkusanyiko wa tiba mbadala au duka dogo la mtaani la kuuza dawa. Inaonyesha jinsi jamii zingine hutegemea tiba za kienyeji au asili katika kutibu magonjwa mbalimbali.

Ni katika mazingira ya tiba ya meno. Daktari wa meno anaonekana akimpatia mgonjwa huduma ya kitalamu, anatumia vifaa vya usalama kama vile barakoa, glavu na miwani ya kuweza kuona vizuri sehemu ndogo za kinywa. Mgonjwa nae amevaa miwani ya kukinga huku akitibiwa kwa kutumia mwanga wa buluu. Hii na inaonesha utunzaji bora ya afya ya kinywa na matumizi ya teknolojia ya kisasa

Kifurushi cha virutubisho kinachoitwa, "Core Supplement Pack", kutoka kampuni iitwayo, "Planet 3". Pembeni kuna glass ya maji, vidonge vya mbalimbali vya dawa vya rangi tofauti kama; nyeusi, nyeupe, ya manjano na nyekundu. Karatasi ya kufungia vidonge inaonekana kuandikwa, "Planet 3" pia. Hii ni sehemu ya virutubisho vinavyotumika kuboresha afya ya mwili.

Muuguzi aliyevaa glavu na mavazi ya kujikinga anashika mkono ya mgonjwa aliye na hali ya ngozi inayoonyesha uwepo wa madoa au vidonda. Hili linaashiria huduma ya huruma na matibabu ya karibu, huenda katika mazingira ya afya kama vile hospitali au kambi ya matibabu. Huu ni mfano wa kujali hali ya msaada wa watu wenye changamoto za kiafya.

Inaonekana kwamba barabara yote imejaa maji ya mafuriko, lakini magari, tuktuk, na matatu bado yanaendelea kusafiri. Ni muhimu kuepuka maji haya kuzingatia afya yako na kunawa vizuri unapoguzana nayo.

Mwanaume na mwanamke wameketi ndani ya kliniki, huku mwanaume ameshikilia mtoto na wote wawili wanamtazama mtoto yule, inaonekana kuwa ni familia ambayo imezingatia masuala ya afya.

Daktari wa meno anaonekana akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha daktari wa menu. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga na kitambaa cha kulinda nguo zake, akionekana kuwa tayari kwa uchunguzi au matibabu ya meno. Hii ni mazingira kawaida katika eneo za kliniki.

Dawa zilizoandikwa kuwa ni, Pills for Sex. Maelezo hayo yanadokeza kuwa dawa hizo zinazotengenezwa kwa ajili ya kuongeza au kuboresha uwezo wa ngono. Hata hivyo matumizi ya dawa za aina hii yanapaswa kufanywa kwa ushauri wa daktari ili kuepuka madhara ya kiafya.

Chupa ya dawa iitwayo Gutatani inayodai kua ni dawa ya tezi dume kupanuka imeandikwa kua ni asilimia mia natural ikimaanisha ni dawa ya asili. Hii ni mojawapo ya dawa ya kienyeji au tiba mbadala zinazolengwa kutibu matatizo ya tezi dume kwa wanaume kabla ya kutumia dawa kama hii inashauriwa kushirikiamlna na wataalamu wa kiafya.

Picha inaonyesha sindano ya chupa yenye mahandishi Vaccine ikishikiliwa na mkono uliovaa glovu. Hii ina ishara maandalizi ya kutoa chanjo ambayo ni muhimu kwa kinga dhidhi ya magonjwa hatari kama vile polio au Covid-19 . Chanjo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kulinda jamii nzima dhidhi ya mlipuko wa ugonjwa.

Mwanaume anatazama kibao kilichobandikwa juu ya nguzo ya umeme ambacho kina matangazo ya dokta Chikonko anayejitangaza kua na uwezo wa kumvuta mpenzi, kusaidia biashara na mambo ya nyota. Kibao hicho kimeandikwa na maandishi makubwa ya rangi ya bluu na machungwa, huku namba ya simu ikitolewa kwa mawasiliano. Mandhari ya nyuma ina mimea ya kichaka na anga ya wazi yenye mawingu kidogo.

Inaonekana ni calabash kilichotengenezwa na kombe la mtungi wa asili na kupambwa kwa shanga na nyuzi. Mara nyingi hutumika katika tamaduni mbalimbali za kushughuli za kitamaduni kama tiba mbadala, utabiri na kuhifadhi dawa za kienyeji.

Mwanaume mwenye tabasamu kwa uso wake ambaye amevaa shati ya buluu, ameshikilia chati iliyoandikwa, Water Step, yenye maandishi, Vision. Pale chini pameandikwa linga. Nyuma yake kuna tanki tatu za blak zinaonekana kuwa ni za maji.

Meza imejaa mizizi ya miti ya kienyeji na mitungi ya plastiki yenye dawa za asili, huenda zikitumika kutibu magonjwa mbalimbali. Mizizi hiyo imepangwa kwa vikundi tofauti na kuna mitungi ya rangi tofauti. Baadhi ikiwa na maandiko ya bidhaa nyingine kama blueband. Maandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya soko la wazi na watu walioketi na kupumzika karibu, huku nguo na bidhaa nyingine zikiwa zimewekwa pembeni.

Mgonjwa ameketi huku akipimwa kusikia kwa kutumia kifaa maalum na muuguzi ameshika kifaa hicho. Msaidizi mwingine anasimama pembeni akifuatilia au kusaidia zoezi hilo la upimaji. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki au maabara ya huduma za afya.

Ni dawa za sindano zikiwa kwenye vifungasho rasmi. Kuna vidonge vya unga ambazo huenda zinahitaji kuchanganywa kabla ya matumizi. Inaonekana ni dawa ya hospitali au kliniki. Huenda ni ya tiba maalum kama vile homoni antibiotic au chanjo.

Tunaona mtoto mdogo akipewa chanjo na muhudumu wa afya. Mama wa mtoto amemshika kwa upole ili kuwezesha zoezi hilo kufanyika kwa urahisi pia kuna vifaa ya kiafya mezani ikiwemo Kojax Safety Box kwa ajili ya kutumia sindano zilizotumika. Jambo linaloonyesha usalama na thahadhari za kiafya

Mtaalamu wa afya anaonekana akiwa ndani ya chumba cha daktari wa meno. Amevaa sare ya hospitali, glovu na barakoa na anaonekana akimimina maji kwenye kifaa cha matibabu ya meno. Vyombo vya kisasa vya kutibu meno vinaonekana, vikiashiria mazingira safi na ya kitaalamu ya huduma za afya ya kinywa.

Mtu anayetembea kwenye maji mabaya au bawa akiwa amevaa koti la rangi ya njano na kuvaa vizibaba vya kuzuia maji akiwa amebeba kifaa kinachoweza kua cha kufuma au kupimia afya ya mimea au mazingira.

Kwenye picha hii ni mtoto anayewekwa alama kwenye kidole baada ya kupewa chanjo ya polio kupitia kalamu ya wino. Alama hii ni ya muda tu na haina madhara yoyote kwa mwili na inaonyesha kuwa ameshachanjwa.

Kwenye picha tunaona mtaalamu wa afya aliyekuwa amevaa glovu na barakoa akimchukua sampuli ya mdomoni kwa mwanamke. Hii ni hatua ya uchunguzi wa kiafya. Huenda ni kipimo cha Covid-19 au ugonjwa mwingine. Tukio hili linafanyika katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya na linaonyesha umuhimu wa tahadhari ya usalama wakati wa kutoa huduma za matibabu.

Muuguzi amevalia mavazi ya kujikinga na anampatia chanjo mwanamke aliyevaa barakoa. Wako ndani ya hema la huduma ya afya huku watu wengine wakisubiri kwa nyuma. Tukio hili linaonyesha juhudi za kutoa chanjo kwa jamii ili kuzuia magonjwa ya kuambukiza.

Mwanamke anaonekana kuwa katika uchungu wa uzazi akiwa ameketi kwenye kochi huku akiwa amesukumwa nyuma na maumivu. Mwingine aliyevaa glovu na barakoa anaonekana kumsaidia. Huenda ni mkunga wa jadi. Mazingira yanaonyesha kuwa tukio hili linatokana nyumbani si hospitalini.

Mwanamke huyu anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au tiba ya mwili. Amevalia fulana yenye nembo ya shirika akishikilia vifaa vinavyotumika kwa ajili ya masaji au tiba ya misuli. Tabasamu lake linaonyesha mazingira ya kazi ni urafiki na utulivu.

Daktari au mpharmacy amevaa barakoa na kofia ya usafi akiwa anapanga au kufunga dawa za kikohozi mezani. Mezani kuna chupa nyingi za dawa na masanduku ya rangi ya machungwa na nyekundu, mazingira ni safi na ya ndani yakionyesha shughuli ya kitalamu ya usambazaji au maandalizi ya dawa.

Tunaona mwanamke akifanya mazoezi ya kuzima moto kwa kutumia kizima moto. Anaelekeza povu kwenye moto mdogo ulioko ndani ya chombo. Haya ni mafunzo muhimu ya usalama kazini yanayolenga kuwapa watu ujuzi wa kukabiliana na moto katika hali ya dharura.

Moto mkubwa wa pori unao waka katika eneo lenye majani makavu. Watu wawili walio vaa mavazi ya kuzuia moto, vazi lenye rangi ya manjano wanaonakana wakijitahidi kuzima moto huo kwa kutumia vifaa vya kuzima moto, moto unavyoenea kwa kasi na unazidi kuenea kwa nguvu jambo linaloashiria hatari kwa eneo hilo lote.

Watoto watatu wenye furaha wakionyesha mikono yao yenye mchanga au udongo, wakiwa kwenye mazingira ya kijijini yenye miti nyuma yao. Wakionekana kucheka na kuonyesha umoja au mshikano wao kama watoto.

Daktari wa meno akizungumza na mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Mgonjwa amekaa kwenye kiti cha matibabu huku daktari akiwa na daftari na kalamu akitabasamu na kuandika. Mazingira ni safi na ya kitaalamu yenye vifaa vya kisasa vya meno.

Mtu akiwa amevaa barakoa akipokea chanjo kwa mkono wake wa kushoto na muuguzi aliyefunga kofia ya rangi mbalimbali akifanya kazi yake. Watu wengine wakiwa nyuma kwenye sehemu yenye viti na meza ikionyeshana mazingira ya kliniki au kituo cha chanjo.

Mtoto anaonekana akipokea chanjo huku akiwa ana uso wa maumivu. Mhudumu wa afya amevaa glavu na amemshikilia kwa upole, ili kuhakikisha sindano imeingia salama. Ingawa ni tukio linalolumiza kwa muda mfupi, lina faida kubwa kwa maisha ya mtoto kwa muda mrefu.

Wanawake wawili wenye nyuso za furaha wanaonekana wakitabasamu, mmoja amevaa miwani na mwengine ameiua mkono wake wa kulia kama ishara ya zoezi. Kuna kompyuta mpakato inaonekana.

Watu mbali mbali wakiwemo waokoaji wamevaa mavazi maalumu na wanafanya juhudi za kutafuta manusura au mili chini ya vifusi vya jengo lililoporomoka. Ushirikirano wao unaonyesha juhudi za kuokoa maisha katika hali ya hatari. Tukio hili linaweza kuwa la dharura kama tetemeko la ardhi, mlipuko au ajali ya ujenzi.

Mkono wa mtu umeshikilia chupa mbili ndogo za dawa pamoja na pakiti ndogo za vidonge. Chupa hizo zina lebo zilizoandikwa kwa kiswahili na kiingereza zikionekana kua dawa za mitishamba au tiba mbadala. Pakiti ya kulia ina jina Emmanuel Herbal Clinic likiwa limeandikwa juu ikionyesha kwamba dawa hizo zinatoka kwenye kliniki ya tiba ya asilia.

Picha inaonyesha hospitali ya Ahero ambayo imezingirwa na mafuriko. Maji yamejaa hadi karibu na lango kuu la hospitali jambao linaloweza kuathiri huduma za afya na usalama wa wagonjwa. Mafuriko kama haya huonyesha changamoto na za miundo mingi umuhimu wa kuweka mifereji ya maji na kupitisha maji ili kuepuka maji mengi ambayo wakati wa mvua nyingi.

Dawa hii inaitwa Azicip 500 ambayo ina dawa ya Azithromycin 500 milligrams. Hii ni aina ya antibiotic inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali ya bacteria kama vile mafua na mapafu, koo, pua, ngozi na magonjwa ya zinaa. Inapaswa kutumika kwa maagizo ya daktari pekee.

Hili ni kopo la dawa ya asili aina ya mwarubaini kutoka Equitorial Neutrons. Limeandikwa kuwa ni Herbal Drink likiwa na picha ya mti wa mwarubaini mbele na nembo ya bidhaa upande wa kushoto. Rangi kuu ya ni njano na kijani.